Ukulima wa mahindi umenoga sana katika taifa letu la Kenya. Sote tunajua kwamba watu wengi Kenya wanakuza mahindi na pia wanaisiaga. Wana hizo, watu wengi wameingia katika ukulima na hii imefanya bei ya mahindi kuwa chini vizuri.

Mvua inapokuwa mingi, inaharibu mimea kama vile mahindi, maharagwe, na kwa mahindi hufanya ziwe na vitu vingine vyeusi na mbegu zingine nyeusi. Hii inaleta hasara kwa mkulima na hata kwa taifa letu.

Ukulima wa ndizi una manufaa kwa watu na hata kwa wanyama. Ndizi inapokomaa inapikwa na inaliwa. Hata migomba ya ndizi inakatwakatwa inapeanwa kwa wanyama kama vile ng'ombe na hiyo ni chakula chao.

Ukulima wa ndizi ni rahisi kwa sababu haitaji kazi ngumu sana kama hizo mimea zingine. Bora tu umeipalilia ukaeka manyua mara ya kwanza unaacha sasa iendelee kumea. Tena ndizi iko na manufaa kwa kuwa inapokomaa tunazivuna tunapika ama pia tunakula kama imeiva na inaleta rutubishi katika mwili wetu.

Ufugaji wa ng'ombe haswa wa gredi ni ya manufaa sana katika uchumi na katika nchi, na kwa mkulima mwenyewe. Ya kwanza kwa mkulima ni inayomletea fedha kwa kuwa anauza maziwa. Kwa taifa, pia ni fedha katika uchumi kwa sababu anapoziuza na pesa inaendelea kuzunguka katika uchumi.

Jinsi tunavyotupa takataka na mahali tunapo zitupa, inafaa iangaliwe sana kwa sababu unapata wanyama kama wao, vile ng'ombe, wao wakiona kuna takataka mahali, wataenda na watembelee huko wakila. Ingawaje hizo vitu ni chafu, wanyama hawajui hiyo. Kwa hivyo twafaa tuhakikishe usafi wa mazingira yetu.

Ndizi ina rutubishi na manufaa sana kwa mwili na hata kwa binadamu. Ikiwa ni ya kupika ni rahisi kwa kuwa unakaanga tu, unapata rutubishi zako ukizikula na ile ya kuuza inaleta fedha kwa jamii na kwa muuzaji mwenyewe.